Ni msichana na amefurahia akiuinua mkono wake wa kulia akiangalia kompyuta. Kuna kitabu juu ya meza kumaanisha ya kwamba alikuwa anaandika. Nywele yake ni nyeusi na ameifungia kutumia kitambaa cha rangi ya waridi.

Katika video hii kuna mwanaume na mwanamke ambapo wako katika maabara ya kompyuta. Mwanaume amevaa miwani na wanaonekana kuwa makini huku wakifanya kazi katika kipatalakilishi. Mwanamke anaonekana kubonyeza kipatalakilishi.

Hii ni maabara, kuna vitabu vingi sana. Kuna watu watatu ambao wanaonekana wakisoma. Kila mmoja wao anasoma peke yake. Mmoja amevaa barakoa, mwingine amevaa buibui. Kiti ambacho mwenye amevaa buibui amekalia kina rangi ya bluu.

Mwalimu na mwanafuzni wameangalia simu ya kibao. Mwalimu nywele yake ni nyeusi na amepaka vidole vyake rangi nyeusi. mwanafunzi nywele yake ni ya rangi ya kahawia na ameweka mikono katika mdomo. Juu ya meza kuna kitabu.